Chumba cha wagonjwa hospitali au kituo cha afya, ndani ya chumba hicho kuna vitanda vitatu, viwili kati yao vimefunikwa na shuka za rangi ya waridi na kingine kinaonekana kuwa na shuka nyeupe. Kila kitanda kinaonekana kuwa na godoro.

Kundi la madaktari au wataalam wa afya wakiwa wanafanya upasuaji au utaratibu wa kimatibabu. Kuna watu kadhaa wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya buluu na kofia za upasuaji wote wamekaa barakoa na viatu.

Mkono wa mtu akiwa amelala kitandani unaoonekana ukiwa katika mazingira ya matibabu au hospitali. Mkono huu umeunganishwa na vifaa mbalimbali vya kimatibabu kwa mrija unaounganishwa kwenye mshipa kwenye mkono na pia luna kifaa cha kupimia shinikizo la damu.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wakiwa wamekusanyika katika eneo linaloonekana kuwa maskini au la makazi duni labda mitaa aua karibu na dampu. Mwanamke aliyevaa fulana ya bulluu yenye nembo ya njano na maandishi na pia amevaa barakoa.

Maandamano au gwaride kuhusu uhamasishaji wa afya ya macho. Waru wamebeba mabango mawili makubwa. Bango la kwanza upande wa kushoto lina maneno ya, eye, yakiwa na herufi kubwa na moyo mdogo mbele ya neno. Watu wanaoshiriki ni watu wakiwemo wanafunzi au wafanyikazi.

Tukio la furaha katika chumba cha hospitali labda cha wazazi wapya. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali wakishuhudia mwanamke mzee akiwa amebeba mtoto mchanga aliyefungwa vizuri kwa blanketi nyeupe. Mwanamke hutu mzee anaonekana kutabasamu kwa furaha.

Mwanamke mjamzito na mwanaume wote wakiwa wamevaa barakoa usoni, mwanamke huyo amesimama karibu na jengo linaloonekana kuwa nyumba ya udongo huku mwanaume huyo ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya au msaidizi wa jamii, ameshikilia karatasi au daftari na anaonekana kuongea naye.

Mkono wa mtu ukiwa umefungwa na glavu ya bluu kimeshikilia kifaa kinachotumiwa na daktari wa meno. Kifaa hicho ni dental handpiece ambacho hutumika kuchimba au kusafisha meno. Kifaa hicho kina rangi ya fedha.

Mkusanyiko wa vifaa vinavyo husiana na afya ya kinywa na meno vikiwa vimewekwa kwenye sehemu nyeupe safi labda meza au kaunta katika kliniki ya meno. Kwenye upande wa juu kuna mfano wa taa ya meno ilio wazi.

Mikono ya daktari au mtaalam wa meno iliyovaa Gloves za bluu katika kila mkono ameshika chombo cha meno, mkono wa kushoto umeshikilia chombo chenye ncha kali na mkono wa kulia umeshikilia kioo cha meno.

Kinywa cha binadamu ikilenga meno na fizi. Tunaona safu ya meno ya juu na ya chini yenye fizi za rangi ya pinki. Kuna kioo cha meno kinachotumika kuchunguza jino la nyuma na juu ndani ya kioo tunaweza kuona jino lenye shimo au kuoza lenye rangi nyeusi.

Mdomo wa mtu na meno yake ikionyesha hali isiyo ya kawaida au matibabu ya meno na ufizi. Meno mengi yanaonekana yakiwa na rangi ya njano au kubadilika rangi na baadhi yanaonekana yameharibika au yamevunjika.

Sehemu ya ndani ya mdomo ikiwa na meno ya juu na chini na ulimi kwa nyuma kidogo. Meno inaonekana kuwa meupe na safi. Kifaa kidogo chenye ncha laini labda brashi ndogo au sponge kikiwa na rangi ya bluu kwenye mpini wake.

Mkono wa daktari wa meno, umevalia glavu ya bluu ikishikilia vifaa vitatu muhimu vya meno, kioo cha meno, ambayo ni kifaa cha mpini na kioo kidogo cha duara mwishoni kinachotumika kuona maeneo magumu kufikia ndani ya mdomo.

Mkono wa daktari au mtaalamu wa matibabu akiwa amevaa glavu ya buluu akishika chombo chenye mpini wa njano na ncha ya chuma. Chini ya mikono yake kuna meza iliyofunikwa na kitambaa cha buluu kisichopitisha maji na juu yake kuna seti ya vifaa vya matibabu au meno vilivyotengenezwa kwa chuma.

Uso wa mwanamke akitabasamu na inalenga zaidi kinywa chake na meno. Mwanamke huyu ana meno meupe na safi akionyesha afya nzuri ya kinywa. Kuna mikono miwili iliyovaa glavu za bluu.

Kundi la watu, wanaume na wanawake, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za usalama zenye rangi ya manjano kijani na wengine wamevaa fulana nyekundu za usalama..Baadhi yao pia wamevaa kofia ngumu za ujenzi.

Watu watatu wakipitia kwenye maji mengi ya mafuriko yenye rangi ya kahawia. Kuna watu katikati ya eneo la makazi labda mtaa wa kijiji ambapo nyumba na majengo mengine, yanaonekana kwa mbali. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mzee amevalia nguo za rangi ya kahawia.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa maji ya kahawia yamefurika sehemu kubwa ya ardhi yakifunika barabara na kufikia hadi viwango vya milango ya majengo. Watu wawili wanaoonekana wakitembea ndani ya maji hayo, mmoja amevaa koti jekundu.

Jengo kubwa likiwaka moto mkali na moshi mweusi mzito ukipanda angani. Moto unaonekana kuwa mkubwa sana na miale ya moto inaonekana wazi. Mbele ya jengo hilo kuna barabara na watu wengi wametawanyika.

Kundi la watu wakipita kwenye maji mengi ya mafuriko yaliyo na rangi ya kahawia. Watu hao wanaonekana kuwa wakimbizi au waanga wa mafuriko na baadhi yao wamevaa fulana za uokozi za rangi nyekundu. Mbele ya kundi kuna mwanaume anayebeba beseni la bluu.

Wataalamu wa matibabu labda madaktari au wauguzi wakiandaa vifaa vya matibabu karibu na ndege ya kubeba wagonjwa. Kuna watu watatu wote wakiwa wamevaa sare nyekundu na barakoa za uso wakionekana kushughulikia stretcher maalum ya kubeba mgonjwa.

Eneo lililo adhiriwa na mafuriko au maafa mengine yanayohusiana na maji labda kutokana na mvua mkubwa. Sehemu kubwa imejaa maji ya rangi ya kahawia au tope ikionyesha kuwa ni maji ya mafuriko yaliyo beba udongo.

Eneo la tukio la moto usiku ambapo magari ya zima moto yapo eneo la tukio. Kuna malori mawili makubwa ya zima moto ya rangi nyekundu yaliyobaki barabarani. Lori la zima moto lililo katikati linaonekana likiwa na vifaa na tayari kwa ajili ya oparesh...

Jengo lililoharibika vibaya huku poromoko likiwa limeegemea upande mmoja, hali hii inaweza kua imesababishwa na tetemeko la ardhi, maporomoko ya ardhi au tukio lingine la ardhi. Saruji imetapakaa chini na juu ya sehemu ya jengo.

Bomba la maji la nje la likifuja au tone la maji likitirrika kutoka kwenye mdomo wake. Bomba lenyewe lina mpini mwekundu na linatoka kwenye bomba la plastiki la rangi ya bluu. Chini ya bomba hilo kuna ndoo ya plastiki ya rangi ya bluu na nyeupe.

Mandhari ya milima na mabonde. Mbele kuna mlima mkubwa uliofunikwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Kuna bonde kubwa lenye rangi ya kijani kibichi likionyesha mito midogo au maeneo yenye maji na miti iliyotawanyika.

Mtoto wa kiume mwenye nywele fupi labda wa umri wa shule ya msingi akiwa amepiga magoti na kunywa maji moja kwa moja kutoka kwenye bomba la chuma. Maji yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye bomba na mtoto ameyashika kwa mikono yake ili kunywa.

Uharibifu uliosababishwa na mti ulioanguka kwenye gari la rangi nyekundu. Mti huo unaonekana kuwa mkubwa wenye shina iliyovunjika na matawi mengi yenye majani umelala juu ya gari likisababisha uharibifu mkubwa kwenye sehemu ya mbele na ya kati ya gari.

Sehemu ya ndani ya zahanati, kituo cha afya au ofisi ya matibabu labda nchini kenya kutoka na rula kwenye mabango. Katika chumba cha mbele upande wa kushoto kuna kabati la chuma na rangi ya kijivu au ya udongo juu ya kabati kuna vifaa vya matibabu ikiwemo sanduku la bluu na vyanzo vingine vya usambazaji.

Chumba cha upasuaji ambapo madaktari kadhaa wamevalia mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi na kofia za upasuaji, wao wamejishughulisha na utaratibu wa upasuaji. Nyuma ya madaktari kuna skrini kubwa inayoonyesha picha ya ndani ya mwili wa binadamu.

Chumba cha x-ray ,ambapo kiko katikati kuna mashine makubwa ya x-ray ,yenye meza ndefu iliyotumika kulaza wagonjwa wakati wa kupigwa picha. Juu ya meza hiyo, kuna kifaa cha x-ray ,chenye taa na kamera.

Ndani ya chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya zahanati au hospitali. Ukuta una rangi ya kijani kibichi iliyokolea. Kuna skrini mbili zinazotosheka zilizotengenezwa kwa fremu nyeupe ya chuma na mabakio ya kitambaa cha kijani kibichi.

Kitembezi cha chuma kinachotumia kusaidia watu kutembea. Kitembezi hicho kina rangi ya fedha na fremu ya chuma. Kuna sehemu ya kushikia mikono zenye mpira nyeusi kwa ajili ya faraja au mashikamano. Miguu ya kitembezi ina mipira chini.

Mashine ya kisasa ya uchunguzi wa kimatibabu labda katika maabara ya hospitali au kliniki. Mashine hiyo ina rangi ya kijivu jepesi au nyeupe na ina skrini kubwa inayoonyesha data na grafu.

Sehemu ya chumba cha hospitali inawezekana wodi ya watoto au kitengo cha watoto wachanga kutokana na bango lililoandikwa The Pumwani pCPA Intervene na Preparing the Baby for CPAP . Katika sehemu ya mbele kuna stendi ya chuma inayobeba mfuko wa drip .

Mashine kubwa ya kimatibabu ambayo inaonekana kuwa kifaa kinachotumika kupunguza macho au kupima macho. Mashine hiyo ina rangi nyeupe na kijivu iliyokolea. Kuna sehemu ya kumpumzisha kidevu na paji la uso mbele.

Kiti cha magurudumu kipya au kisichotumika sana. Kiti hiki kina fremu ya chuma inaongaa au alumini ikiwa na rangi ya fedha, sehemu ya kukalia na ya kuekemea mngongo ni nyeusi na sehemu za pembeni zina rangi ya bluu.

Kitanda cha uchunguzi wa kimatibabu au kiti cha matibabu ambacho kwa kawaida hutumika katika zahanati, hospitali au kliniki. Kuna fremu za chuma za fedha na bebeo nyeusi. Sehemu ya juu ya kitanda imenyanyuliwa kidogo ikionyesha uwezo wake wa kurekebishwa.

Eneo la kusubiria katika hospitali au kituo cha afya. Katika sehemu ya kati kuna mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Anaonekana kuwa na bandeji au kitambaa kichani. Mwanaume mmoja aliyevaa mavazi ya kijani kibichi anamsaidia au anazungumza naye.

Mwanamke anayeonekana kama mtaalam wa afya au nesi akiwa amevaa sare ya rangi ya kijivu na barakoa ya blue .Nywele zake zimefungwa kwa mtindo wa dreadlocks na amevaa miwani. Anashughulika na mkononi mwake.

Mwanaume mwenye asili ya ambaye amevaa shati la rangi nyekundu na suruali nyeusi na kuinamisha kichwa yake kwenye mikono yake akionekana kuomba au kuwa na huzuni kubwa. Yuko ndani ya kanisa amepiga magoti kwenye benchi la kanisa.

Kisanduku kidogo cha dawa kiitwacho Dentamol. Kisanduku hicho kina rangi ya machungwa iliyokolea au kahawia iliyofifia. Juu yake kuna picha na jino lenye mizizi yake ikionekana kama limekatwa katikati.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevaa glovu nyeupe wakimtunza mtoto mchanga. Mtoto mchanga amelala ndani ya kitanda maalum cha hospitali ambacho kimetengenezwa kwa kioo kinachoruhusu kuona ndani. Miguu na sehemu ya chini ya mtoto inaonekana wazi.

Mikono ya mtu mzima ambayo inaonekana kuwa na mhudumu wa afya au mfanyikazi wa jamii akishika mkono wa mtoto mdogo. Mtu mzima amevaa fulana ya njano na bluu na mkono wake una pete kwenye kidole chake anatumia kalamu ya bluu inayoonekana kuashiria au kuweka alama kwenye kidole gumba cha mtoto mchangga.

Ndani ya duka kubwa labda supermarket zikiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali za usafi wa nyumbani duka hili linaitwa Cleanshelf kama inavyoonekana kenye nguzo za mbao. Bidhaa zimepangwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha.

Mkono wa mtu aliyevaa glavu za bluu ikichoma sindano mkononi mwa mtu mwingine. Sindano hio inaonekana kuwa chanjo ya COVID-19 kwani kuna nembo inayoonekana juu yake yenye maandishi COVID-19 Vaccine . Mkono ulichomwa umeelekezwa juu na umefunuliwa kidogo.

Bega la mtoto mchanga. Mtoto amelala juu ya blanketi jeupe au nguo. Kwenye bega lake la kushoto, kuna alama ndogo iliyoiunuka, nyeupe na yenye ukoko au kidonda kidogo. Hii mara nyingi ni alama ya chanjo.

Shughuli ya chanjo au ukaguzi wa afya katika mazingira ya nje labda katika jumuia ya jiji mwanamke mmoja aliyavaa fulana ya rangi ya manjano yenye miraba ya kijivu anaonekana akimchunguza au kumpa chanjo mtoto mdogo aliyesimama mbele yake. Mtoto huyo anaonekana akilia kidogo.

Mikono ya mtu mzima yenye rangi nyeusi ikiwa inashughulikia mkono mdogo wa mtoto mchanga. Mtoto mchanga amelala juu ya blanketi ya rangi ya pink yenye michoro ya mioyo na vitu vingine. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikiweka au kurekebisha kitu kwenye mkono wa mtoto.

Eneo la chanjo au huduma ya afya ya jamii labda katika mazingira ya nje au mpito. Watu kadhaa wanaonekana wakiwemo watoto na watu wazima. Mwanamke mmoja aliyevaa vazi la rangi ya samawati na kti la njano linalong'aa anaoneana akimpatia mtoto mdogo kitu mdomoni.

Msichana mdogo ambaye amevaa shati la machungwa na sketi yenye maua ameketi na anaonekana akifundisha au kusimulia hadithi. Mikono yake imeonyeshwa na ana tabasamu usoni akionyesha ana furaha anapohusika na kile anachokifanya.

Mwanamke aliyelazwa kitandani hospitalini akiwa amevaa kitambaa chekundu kichwani na barakoa ya bluu usoni anaonekana kuwa mgonjwa na anapokea matibabu. Mkono wa mfanyikazi wa afya ambaye anaonekana kuwa amevaa sare nyeupe.

Mtu akiosha mikono yake kwa sabuni na maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba. Bomba hilo limewekwa kwenye chombo kikubwa cheupe ambacho kimewekwa juu ya kiti au meza ya mbao. Mikono ya mtu huyo imejaa povu la sabuni.

Mwanariadha wa kiume ambaye anaonekana kuwa na maumivu makali au uchovu baada ya kukimbia, ameketi chini kwenye wimbo mwekundu, wariadha akionekana akiwa amechoka au amejeruhiwa. Mikono yake imeshika mapaja yake.

Mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amelala kwenye nyasi bandia au uwanja wa michezo akishika mguu wake wa kulia karibu na goti akionyeha maumivu au jeraha. Amelala kifudifudi na mguu wake wa kulia umepinda kuelekea kifua chake.

Mwanariadha ambaye anaonekana kuwa mwanaume akiwa amelala chini kwenye wimbo wa riadha, anaonekana akipitia maumivu au uchovu mkubwa baada ya shughuli za riadha. Amevaa kaptura nyekundu na jezi yenye namba moja mgongoni na sehemu nyeupe.

Lango la kuchezea mpira wa miguu. Muundo wake ukiwa umetengenezwa kwa mirija yenye rangi ya machungwa. Kwenye sehemu ya chini na pande za wima na rangi nyesui. Kwenye sehemu ya juu na upande wa nyuma, wavu mweusi umefungwa kwa muundo wote wa lango.

Mwanamume mwenye rangi nyeusi ambaye anaonekana kuwa bindia au mwanamichezo mwengine wa ngumi kutokana na mwonekano wake. Kichwani kwake kuna uvimbe mkubwa unaoelekea juu na nje amba unaonekana kama uvimbe wa papo hapo.

Mfanyikazi wa afya ambaye amevalia koti jeupe akimhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa kijana amelazwa kwenye meza au kitanda cha wauguzi na amefunikwa na blanketi la miraba miekundu. Mfanyikazi wa afya amejikita akichunguza au kutibu mguu wa mgonjwa.

Miguu ya wachezaji wa soka wakiwa uwanja wakati wa michezo. Kuna msisimko na ukali wa michezo. Miguu hiyo mifupi inaonyesha soksi nyekundu na boot za soka zenye rangi nyeusi.

Mguu wa mtu uliovimba na kuwa na michipuko. Sehemu kubwa ya eneo ya kifundo cha mguu na upande wa mguu imegeuka rangi ya zambarau iliyokolea na nyeusi ikionyesha damu kufuja chini ya ngozi.

Eneo lenye mimea mingi na nyasi ndefu zikionekana kama msitu mdogo au shamba lililoachwa. Kuna majani marefu ya kijani kibichi ambayo yanaweza kuwa nyasi au mimea mingine ya porini. Pia kuna matawi mengi yanayokauka na mimea mingine midogo.

Mmea wenye majani mengi , labda mti mdogo au kichaka ukiwa umelala au umeshika ukiwa waambaa. Majani yake ni ya kijani kibichi na yamepangwa kwa utaratibu kwenye matawi. Kwa mbali kuna miti mikubwa zaidi na anga linaonekana kuwa wazi.

Shamba ndogo au bustani ambapo mimea ya nyanya yenye matunda mabichi inaonekana ikikua na kufungwa mikono wa vikingi vya mbao. Matunda ya nyanya yananing'inia kwenye mimea. Pembeni yake kuna safu za mimea mingine ya kijani kibichi.

Mti mdogo wenye majani ya kijani kibichi yaliyosongamana ukiwa umepandwa kwenye udongo. Unaonekana kuwa aina ya mti wa mazingira au mmea wa mapambo. Nyuma ya mti huo, kuna mimea mingine ya kijani inayofanana na vitunguu maji au mimea mingine ya shambani.

Mazingira ya asili yenye mimea mingi ya kijani kibichi na miti ikionyesha bustani, msitu mdogo au eneo la mashambani, sehemu ya mbele kuna kichaka kikubwa cha majani mabichi chenye majani mapana na yenye miinuko midogo...

Mmea wenye majani mabichi yaliyokolea. Majani yanaonekana kuwa na umbile la mviringo kiasi na yana mshipa inayoonekana wazi. Kuna majani mengi yaliyosongamana pamoja na baadhi yanaonekana yamefunikwa.

Mti au kichaka chenye maua ya manjano na maganda ya mbegu. Maua haya ya manjano yamekusanyika kwenye vibanda na mengine yanaonekana kuwa bado yamefungwa kama mapua. Karibu na maua kuna maganda marefu, membamba na kamba ya rangi ya kahawia.

Mti wa papai uliojaa matunda ya papai yasiyoiva yakining'inia kwenye shina ya mti. Majani ya mpapai ni makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi na baadhi yameonekana kupoteza rangi kidogo.

Mimea mbalimbali yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya bustani au shamba. Kuna mimea mirefu yenye maua madogo yanayoanza kuchanua. Nyuma yake kuna migomba mikubwa yenye majani mapana.